Kitabu cha somo la kiswahili kilichochapishwa kwa kufundishia wanafunzi wa shule ya msingi ambacho kina picha zinazowasaidia wanafunzi kuelewa vizuri; kikiwa kina somo ambalo ni la umoja na wingi.

Kitabu kilichochapishwa kinachotumika kufundisha somo la kiingereza kwa wanafunzi wa shule ya msingi, kikiwa na maandishi ya rangi nyeusi pamoja na picha zinazowasaidia wanafunzi kuelewa kwa haraka.

Mwalimu wa kike aliyejifunga ushungi kichwani akiwa anawafundisha wanafunzi wa shule ya msingi somo la kiingereza akiwa anaandika katika ubao mweusi akitumia chaki nyeupe.

Wasimamizi wa mitihani pamoja na walimu wakiwa katika darasa ambapo kuna wanafunzi waliovaa sare, kila mmoja akiwa amekaa katika dawati lake akifanya mtihani. Huku mbele kukiwa na bahasha maalumu ambazo zinatumika kuhifadhia mitihani hiyo.

Maabaara ya kisasa ambayo inapatikana katika shule ya sekondari, ikitumika kutoa mafunzo ya vitendo ya uchunguzi wa kisayansi kukiwa na meza refu zenye mabomba ya maji, pamoja na madirisha makubwa yanayoingiza mwanga wa kutosha.

Mwalimu wa shule ya sekondari aliyevaa suti ya rangi nyeusi akiwa katika darasa akitoa elimu ya sayansi, inayohusiana na mfumo wa umeng'enyaji chakula katika mwili wa binadamu.

Vijana wa kiume na wa kike ambao ni wanafunzi wa chuo wakiwa wameketi katika madawati ndani ya darasa wakimsikiliza mwalimu ambao anawafundisha, huku wakiandika kile wanachofundishwa kwenye madaftari wakitumia kalamu.

Mwalimu wakike akiwa anafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika madawati huku mezani kukiwa na kompyuta za mezani, madaftari, chupa za maji na kalamu wanazotumia kuandikia.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa katika darasa ambapo wanapewa mafunzo ya utumiaji wa programu mbalimbali, zinazopatikana katika kompyuta ya mpakato au kompyuta za mezani.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa katika darasa wakifanya mafunzo mbalimbali ya vitendo ya utengenezaji wa vifaa vya kielektroniki wakitumia vifaa vya kufungulia, kuchomelea, pamoja na kupima umeme.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa katika darasa wakifanya mafunzo ya vitendo ya utengenezaji wa simu za mikononi wakitumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia, kuchomelea pamoja na kupima umeme.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wanapewa mafunzo ya vitendo ya utengenezaji wa magari, wakitumia gari bovu ambalo limetolewa madirisha na milango lililopo ndani ya karakana kubwa.

Vijana ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa katika darasa wakipewa mafunzo ya vitendo ya utengenezaji wa simu za mikononi wakiwa wanatumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia, kupima umeme, na kuchomelea.